Gari jeupe la Suzuki limeegeshwa barabarani likiwa limeelekezwa moja kwa moja mbele ya kamera. Maandhari ya nyuma yana miti, vichaka jengo lenye rangi ya samawati.

Watu wapo sokoni wakinunua matunda na mboga safi. Ndizi zimetundikwa juu ya kibanda huku nyanya, karoti, pilipili hoho, mahindi, viazi na matofaa vikiwa vimepangwa kwa utaratibu mezani. Mandhari inaonyesha shughuli ka ya soko la kienyeji ambapo watu wanachangamka wakifanya manunuzi.

Duka la mazenko cosmetics limezungukwa na wauzaji wa matunda kama ndizi na tikiti huku watu wakiketi na kusimama Karibu. Gari la tuktuk na magari mengine yanaonyesha shughuli nyingi za kibiashara mtaani.

Vibango vya wanyama kama simba, twiga na faru vimepangwa kwa ustadi pamoja na vikapu na kazi nyingineza mikono. Mandhari hii ni kitamaduni inakisi ubunifu wa Sanaa za kiafrika.

Tangazo la bima ya gari aina ya PSV taxi linatoa offer ya mwezi mmoja kwa shilingi elfu tatu mia tano na uwezekano wa kuongezwa hadi mwaka kwa shilingi elfu tano ndani ya siku thelathini. Magari matatu yanaonekana pale.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi linaonekana watu wengi wakihusika na biashara mbalimbali, ardhi ni ya matope na kuna madimbwi ya maji. Ishara ya mvua au hali ya unyevunyevu. Wauzaji wamepanga bidhaa kama matunda na mboga huku baadhi ya watu wakiwa wamevaa makoti ya mvua na buti.

Noti za shilingi za Kenya zimetandazwa mezani kwa mpangilio usio rasmi zinaonyesha madaraja tofauti kama vile mia mbili, mia tano na elfu moja. Huku zile za elfu moja zikiwa katikakati kwa mtindo wa mduara.

Watu watatu wamesimama karibu na gari ndani ya jengo la biashara ya magari, mmoja amevaa suti ya samawati na anashika kibao cha kidijitali, wengine wawili wamevalia kawaida na wanaangalia kibao hicho. Wanaonekana kujadili ununuzi au upangaji wa magari.

Hili ni tangazo la kampunu la huduma za kifedha Britam, likitangaza kifurushi kiitwacho Malkia by Britam, kwa bei ya shilingi 620. Lengo kuu ni kutoa utulivu kwa familia ya mhusika.

Watu wamesimama karibu na kibanda cha soko kilichofunikwa na paa la bati wakichunguza bidhaa mbalimbali za mikono. Vitu vilivyotundikwa na kuonyeshwa mezani ni pamoja na mikufu na shanga, bangili, mikanda na mapambo mengine ya kitamaduni.

Mwanamke aliyevalia hijabu ya zambarau anatembea kuelekea duka lenye mahandishi ya Mpesa. Kulia mwanaume ameketi karibu na meza yake yenye vyombo vya rangi tofauti. Mandhari ianaonyesha shughuli za kawaida za mitaani.

Magari aina mbalimbali yamepangwa ndani ya jumba la biashara lenye mwangaza wa kutosha. Vituo vya mauzo vina kompyuta na vifaa vya ofisi kwa ajili ya kuwahudumia wateja. Mazingira ni safi na ya kisasa.

Gari aina ya Toyota SUV limeegeshwa juu ya changarawe na nyasi likiwa na rangi nyeusi inayong'aa. Nambari ya usajili ni KDK 141W na mandhari ya nyuma ina lango la samawati lenye mapambo pamoja na miti na ukuta wenye rangi iliyochakaa.

Duka linaitwa Wataa shop na lina mlango wa samawati wenye maandishi ya Mpesa. Kando ya mlango kuna kreti nyekundu ya Cocacola na mtu mmoja anaonekana ndani ya duka. Mandhari ni ya eneo la biashara lenye njia ya vigae na ngazi.

Ubao wa viwango vya ubadilishaji fedha umeorodheshwa sarafu mbalimbali kama USD, GBP, Euro na JPY pamoja na viwango vya kununua na kuuza. Mazingira yanaonyesha huduma za kifedha na matangazo ya mali

Duka dogo lenye milango ya kijani limefunguliwa likiwa na bidhaa mbalimbali ndani ya matangazo ya huduma za simu na usafi ukutani. Nje kuna mitungi ya maji na watu wawili wameketi kwenye benchi. Mazingira yanaonyesha shughuli za kawaida za biashara ya mtaa.

Duka dogo lina mlango wa kijani lenye nembo ya M-PESA na tangazo la pepsi ndani. Juu ya mlango kuna bango ya MVITA SMA na nje kuna pipa la taka la kijani. Ndani kuna kreti za maji na bidhaa mbalimbali.

Kwenye maandishi ya M-Pesa kunasimama mbele ya kibanda kidogo la biashara ndani kuna bidhaa mbalimbali kwenye rafu pamoja na kreti ya chupa sakafuni. Eneo linaonekana kuwa sehemu ya soko la mtaa.

Magari ya rangi tofauti yamepangwa kwa mstari kwa maeneo ya maegesho, lina tazamo kutoka nyuma yakionyesha taa na miundo ya mabamba. Mpangilio unaonyesha utaratibu na tofauti wa aina za magari.

Tangazo la bima ya pikipiki kutoka Anziano insurance agency inaonyesha bei za huduma kwa muda wa mwaka mmoja na miezi sita. Cheti cha bima kinaonyesha maelezo ya gari, kampuni ya bima na wakala. Picha ya pikipiki na namba za simu zipo kwa mawasiliano ya haraka.

Duka la Skyshine Auto Paints, limepakwa rangi ya kijani na samawati, likiwa na maandishi ya matangazo na huduma. Dirisha la mbele linaonyesha rafu zilizojaa makopo ya rangi na vifaa vingine. Huduma za mpesa zinapatikana hapa kupitia wakala namba 13872.

Gari jeusi aina ya SUV limewekwa kwenye sakafu ya vigae vyeupe ndani ya jumba la maonyesho, muundo wake wa kuvutia una mapambo ya Chrome , magurudumu makubwa ya Aloi na vyoo vilivyotiwa tint ,mandhari ni ya kisasa na yenye mwangaza wa kutosha.

Mazao mbalimbali yamepangwa sokoni ,yakiwemo mahindi yaliyofungwa kwa plastiki, matango marefu na mboga za majani ,nanazi wamening'inizwa juu , tikiti maji limewekwa mezani na vifaa vya kuhifadhi kama kreti na gunia zipo chini.

Gari kubwa la kubeba magari limebeba jumla ya magari nane kwenye viwango viwili. Magari hayo ni ya rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu, nyeusi na kijani na gari hilo lina nembo ya HVS na scania mbele. Mandhari ni ya nyuma, yanayoonyesha miti na nyasi ikiwa karibu na barabara au eneo la kupakia.

Wamekusanyika karibu na magari yaliyopaki kwenye eneo la wazi, lenye nyasi na miti. Baadhi wamesimama, wengine wamekaa wakizungumza au kupumzika. Mandhari inaonesha mkutano wa kijamii wa kawaida.

Sandal nyingi yenye mapambo ya rangi mbalimbali, zimetundikwa kwa namba kwenye kibanda cha soko. Zimepangwa kwenye safu na kila moja ina muundo tofauti. Mandhari ni ya soko lenye shughuli nyingi.

Gari la kifahari la kisasa, muundo wake ni kuvutia. Lina madirisha meusi na alama ya 3.7 upande wa nyuma. Mandhari ya ndani inaonyesha eneo la maonyesho ya magari.

Gari aina ya Toyota Landcruiser Prado Tx limeegeshwa kwenye nyasi karibu na jengo lenye ukuta wa matofali na lango la chuma. Nambari ya usajili ni ya njano ikiwa na herufi KDK , dirisha la nyuma lina sticke r kadhaa lenye maandishi na michoro.

Simu ya mkononi imeshikiliwa na mtu akionyesha menu ya programu ya Safaricom yenye chunguzi za huduma kama salio, data na akaunti, mandhari ni ya matumizi ya kidigitali kwa mteja wa Safaricom.

Bidhaa za rangi mbalimbali yameandikwa kwa mikufu, bangili na mapambo ya mviringo yenye miundo ya kijadi. Mandhari inaonyesha ubunifu wa sanaa ya mikono ya kiafrika.

Mboga safi zimepangwa kwenye kibanda cha soko zikiwemo nyanya viazi matango, pilipili, karoti na parachichi. Zimewekwa kwenye masanduku ya kabodi na bakuli la plastiki tayari kwa wateja. Mazingira ni ya soko la kienyeji.

Duka dogo limefunguliwa na milango ya kijani yenye maandishi ya M-Pesa. Ndani kuna rafu zilizojaa bidhaa ndogo kama vifaa vya simu. Ukuta wa nje umechorwa rangi ya samawati na unaonekana kuchakaa.

Gari aina ya Subaru Forester rangi ya fedha limeegeshwa kwenye nyasi likiwa na madirisha meusi na matairi ya alloy . Watu kadhaa wapo nyuma wakisimama au kuketi huku magari mengine yakiwa karibu katika mazingira ya kijani.

Basi nyingi zisizokamilika ziko ndani ya kiwanda kikubwa chenye mwangaza wa asili. Rangi ya chungwa na maandishi ya kichina yana sisitiza hatua za usalama na utengenezaji. Mazingira haya yanonyesha kazi za kiufundi katika sector ya Usafiri.

Mikungu mikubwa imepangwa sokoni kila moja ikiwa na matunda na mboga tofauti kama nyanya ,machungwa na limau, watu wanazunguka chini ya miavuli ya rangi wakinunua na kuuza bidhaa, rangi na harakati zinaonyesha uchangamfu wa soko la jadi.

Maduka ya Mount Kenya milk Depot yamefunguliwa yakiwa yamepambwa kwa rangi za samawati na nyeupe pamoja na nembo za bidhaa za maziwa. Ndani kuna rafu zenye maziwa yaliyopangwa vizuri. Mandhari inaonyesha biashara ya bidhaa za maziwa yenye mipangilio wa kuvutia.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya inamaandishi ya banki kuu ya Kenya na nembo ya kicc. Mtu mwenye mkuki anaonekana akiwakilisha historia au utamaduni wa taifa. Maandhari ni ya heshima ya pesa ya kitaifa.

Magari mengi yamepangwa kwa safu kwenye uwanja wa maegesho wenye msongamano mkubwa. Mchanganyiko wa rangi tofauti nyeupe, fedha , kijivu, nyekundu na manjano unaongeza mvuto wa mandhari. Hali hii inaweza kuhusiana na shughuli kubwa, mkutano wa kijamii au biashara.

Magari aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye sehemu kubwa ya maegesho. Rangi kama nyeupe, fedha na nyeusi zinatawala na kuna magari mekundu machache. Maandhari inaashiria uwepo wa kituo cha magari au tukio kubwa la kijamii.

Mashine ya Milk ATM imewekwa kwenye duka dogo ikiashiria njia ya kisasa ya kuuza maziwa. Mlango umepambwa na picha za ng'ombe na bidhaa za maziwa. Ukisisitiza usafi na teknolojia ya lishe. Mandhari inaonyesha urahisi wa huduma kwa jamii.

Mkono wa mtu unahesabu noti na sarafu mezani kwa umakini. Kuna rundo la sarufu na noti zenye dhamani tofauti, ikiwa ni pamoja na noti ya mia moja. Mandhari ina akisi shuguli za fedha au bishara ya kila siku.

Mtu aliyevaa suti anasimama karibu na gari jeusi ndani ya jumba la maonyesho akishikilia kwa tahadhari. Nuru ya asili inaangaza mandhari ya ndani yakisisitiza mazingira ya biashara ya magari. Tuko hili linaonyesha hatua ya uchunguzi au uamuzi wa ununuzi.

Majani ya rosemary, thine na pastry yamepangwa pamoja na mboga kama fagili la choyote kwa uzuri na kuvutia. Rangi za kijani changamfu zinaashiria ubichi na afya. Mandhari ni ya soko safi la bidhaa za bustani.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Ikiwemo gari nyeusi lililo mbele, nyuma yake kuna magari ya kijivu na fedha. Huku watu wachache wakiwa wamesimama karibu na vichaka. Mandhari ni ya mazingira ya kijijini, au tukio dogo la kijamii.

Viazi vya aina mbali mbali vimepangwa kwenye vikapu na ndoo za rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu na njano. Kuna ndizi mbichi na viazi vitamu, vya dhambarau kwenye vikapu vya kianzio. Mandhari yanaikisi soko la kilimo cha mizizi ya chakula.

Rafu ya mbao imejaa viatu vya mchezo vya rangi na chapa tofauti kama vile Nike na addidas. Viatu vimefungwa pamoja kwa kamba, vikionyesha uzalishaji na biashara ya bidhaa za mitumba. Mandhari inatoa taswira ya harakati za ukuzaji na uhitaji wa mavazi kwa bei nafuu.

Gari la kifahari kama Toyota land cruiser na mercedes Benz zimepangwa nje ya jengo la car locals maandishi na namba ya simu kwenye bango la jengo hilo yanadokeza huduma za biashara ya magari. Mandhari yanaonyesha usafi, mpangilio wa kisasa na mazingira ya uwakilishi kwa huduma rasmi.

Noti ya elfu moja ya Kenya imeshikiliwa kwa uangalifu kati ya vidole gumba, kidole cha shahada. Nembo ya Kenya na elfu moja zinaonekana wazi zikitambulisha hadhi ya pesa hiyo. Muundo wa jengo na mapambo ya kiusanii yanaipa ahiba ya kihistoria na mamlaka. Taswira hii inaibua mazungumzo kuhusu uchumi, utambulisho wa kitaifa na thamani ya fedha.

Trela ya rangi ya samawati imebeba magari matatu kwa mpangilio wa ngazi mbili, ikiwa imeunganishwa na lori. Mandhari hii inaakisi mbinu ya kisasa, ya kusafirisha magari kwa wingi. Taswira inaonyesha mchango wa miundombinu, katika sekta ya usafirishaji.

Gari aina ya Toyota Hiace limesimama usiku kando ya barabara. Mlango wake wa kuteleza uko wazi, likiwa karibu na gari jingine la Adventure Tours . Mandhari ya mji, inaonyesha hali ya shughuli na mpangilio wa kisasa.

Vipande vya nyama vimepangwa kwenye counter ya kioo, huku vingine vikining'inia nyuma. Wafanyakazi waliovaa makoti meupe wanaonekana wakihudumu ndani ya duka la buchari. Kuta zimefunikwa kwa vigae na vifaa vya kazi viko kwenye rafu.

Mashine mbili za kuuza maziwa ziko pembeni ya jukwaa la samawati, zikiwa na maandishi ya kidijitali na bango la milk atm . Mtu mmoja anamhudumia mteja kwa kumimina maziwa kwenye chombo alichoshika. Mazingira yanaonyesha biashara ndogo ya chakula safi inayotumia teknolojia rahisi.

Watu wawili wamesimama ndani ya eneo la onyesho la magari mmoja akiwa ana karatasi na kalamu na mwingine na kompyuta kibao, wamevaa mavazi rasmi na wanaonekana wakishirikiana katika mchakato wa ununuzi au upangaji.

Gari jeupe aina ya Honda limesimama juu ya lami karibu na miti ya kijani ,nambari ya usajili KCM709K inaonekana wazi ingawa kuna alama ndogo ya kugongwa upande wa mbele, mandhari ni tulivu ya kawaida mtaani.

Vikapu vya kitamaduni vya rangi ya muundo tofauti vimepangwa pamoja kwa uzuri. Urembo wa mkono unaangazia ustadi wa ususi na utamaduni wa kiafrika. Mandhari ni ya biashara au muonyesho ya biashara za kienyeji na bidhaa za jamii.

Watu wawili wanashirikiana kutumia simu ya rununu kwa huduma ya kifedha. Mmoja anashika simu mwingine ana pesa mkononi. Menu ya mpesa inaonekana na chaguo kama tuma pesa au lipa na mpesa. Mandhari yanasisitiza matumizi ya teknolojia rahisi kwa usawa wa kifedha.